Vijana wakijifunza kwa kutumia kompyuta na vichwa vya sauti, wakitumia mifumo ya masomo mtandaoni ya kidijitali, ambayo yanaruhusu kujifunza kosi za kitaaluma, biashara, au hata maarifa ya ujasiri amali, bila kuingia darasani.

Mtu aki keti mbele ya kompyuta akiwa anashiriki kwenye mkutano wa mtandaoni na watu tisa wanaonekana kwenye skirini, hii ni mfano wa majukwa ya kidijitali ambapo watu wanaweza kujifunza, kufanya mawasiliano au kushiriki masomo kwa njia ya mtandao bila kuwepo darasani. Majukwaa kama haya yana rahisisha upatinikaji wa elimu na mafunzo kutoka mahali popote wakati wowote.

Mtu akitumia kompyuta mpakato akibofya vitufe na kusoma kwenye skrini. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kidigitali na matumizi ya majukwaa ya dijitali ambapo wanafunzi na waalimu wanashirikiana mtandaoni kujifunza na kufundisha. Majukwaa haya hurahisisha kusoma popote ulipo, kupata vyanzo vya masomo na kutoa mitihani au mazoezi kwa njia ya kidijitali kidigitali.

Mwanafunzi akijisomea na kutumia kompyuta ishara ya majukwa ya kidijitali, yanavyochukua nafasi kubwa katika masomo nchini. Majukwaa hayo ya kidijitali hutoa masomo ya msingi, sekondari, hadi chuo, pamoja na mazoezi na mitihani mtandaoni.

Wakitumia kompyuta kwa kujifunza, na pembeni kuna alama mbalimbali zinazoashiria masomo ya kidijitali, na kujifunzia mtandaoni. Elimu ya kidijitali huruhusu mwanafunzi kusoma popote, saa yoyote , ukianza na shule za msingi hadi vyuo vikuu. Pia zipo tovuti za kimataifa, ambazo hupatikana bure au kwa ada nafuu.

Mtu mzima akitumia kompyuta mezani ,mfano hai wa kutumia mifumo ya masomo mtandaoni kupitia dijitali. Majukwaa maarufu ya masomo mtandaoni nchini huwaruhusu watu kujifunza popote kwa wakati wowote kupitia simu au kompyuta.

Mwanafunzi akisoma kwa kutumia kompyuta na mwalimu akiwa upande wa pili ikiwa ni mfano halisi wa matumizi ya majukwaa la kidijitali katika masomo. Mifumo hii inahusisha vitabu kidijitali, video, majaribio na mitihani na inasaidia wanafunzi kupata mrajesho papo hapo hata wanaposoma nyumbani.

Mtu akisoma na kufanya kazi kwa komputa mpakato, simu na vitabu mezani. Hali inayoakisi matumizi ya majukwaa ya kidijitali kujifunza. Mafunzo haya yana upatikanaji wa video, mitihani ya mtandaoni, vitabu vya kielektroniki na vyeti, huku changamoto ikiwa bado ni upatikanaji wa vifaa na intaneti kwenye maeneo yote.

Mtu akitumia kompyuta mbonyezo akiwa na simu mezani. Ishara ya kujifunza kupitia majukwa la kidijitali ambayo yanawezesha wanafunzi kujifunza masomo mbalimbali kwenye njia ya mtandao na hata kutumia simu rahisi. Mifumo hii inasaidia kujifunza popote na wakati wowote, kufanya mitihani, kushirikiana na walimu au wanafunzi wengine na kupata marejesho papo hapo.

Mtu akitumia kompyuta kushiriki kikao cha mtandaoni, ikiwa na chati na takwimu kwenye skirini ina mawasiliano ya video. Ni mfano wa jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyofanya kazi siku hizi. Majukwaa haya huruhusu madarasa ya moja kwa moja mtandaoni. Njia maalumu ya kujifunza maudhui shirikishi kama maswala na video, na unaweza kujifunza popote kupitia simu yako.

Wakitumia kompyuta mpakato akiwa amevaa vipokea sauti na anaandika kwenye daftari, mfano wa kujifunza kwa njia ya mtandao. Njia hii inawezesha mwanafunzi kupata masomo popote na muda wowote pamoja na kushirikiana na wengine bila vikwazo.

Sehemu ya tovuti ama programu ya kidijitali ya kujifunzia ambapo kuna orodha ya kodi. Baadhi zikiwa na alama au maandishi ya Kiswahili. Inaonekana mwanafunzi anaweza kuchagua kozi kujifunza kwa njia ya majaribio, michezo na shughuli za mitandaoni. Jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyorahisisha kujifunza popote kwa kutumia simu au kompyuta bila kuhitaji darasa la kawaida.

Mtu akitumia daftari na kompyuta inayowakilisha mtu kupata elimu kupitia majukwaa ya kidijitali ambayo majukwa hayo tofauti huwezesha mwalimu na mwanafunzi kupata elimu au kupeana elimu mahali popote wakati wowote huku wanafunzi na walimu wakiweza kufuatilia maendeleo au kidijitali.

Mwanafunzi akiwa ameketi mezani, anatumia kompyuta mpakato na amevaa vichwa vya kusikiliza. Mbele yake kuna daftari na kalamu. Akiandika huku akisoma huku akifuatilia masomo kupitia mtandao. Inaonyesha jinsi majukwaa ya kidigitali yanavyomwezesha mwanafunzi kujifunza mbali na darasa kwa kutumia teknolojia.

Majukwaa ya kidijitali ni mifumo inayowezesha kujifunza mtandaoni kupitia kompyuta au simu. Faida zake ni pamoja na urahisi wa kupata masomo popote, gharama nafuu na uwezo wa kufuatilia maendeleo ya wanafunzi.

Mtu akitumia kompyuta ambayo ina vipengele muhimu vya majukwaa ya kidijitali. Umuhimu wake, masomo huwa ya kuvutia kama michezo au mazingira ya kweli. Unajifunza kidogo kwa kasi yako. Unaweza jifunza popote ulipo, hata ukiwa njiani.

Kitabu kimeunganishwa na kompyuta mpakato ikiwa na alama zilizowakilisha maarifa na teknolojia. Hii inaashiria majukwaa ya kidijitali ambapo masomo, vitabu na rasilimali za kielimu hupatikana mtandaoni kupitia kompyuta na simu. Majukwaa haya hufanya kazi kama mtihani na kujifunza popote ulipo.

Kompyuta mpakato, vitabu vilivyopangwa na kofia ya mafali vyote vikiashiria masomo ya kidijitali. Faida kuu za majukwaa haya ni upatikanaji wa masomo popote, muda wowote, mbinu shirikishi na ujifunzaji wa kipekee unaotumia teknolojia kama video, mtandao wa mijadala na mitihani ya kidijitali.

Mwanafunzi akitumia kompyuta kujifunza huku mwalimu akifundisha kupitia mtandao. Mfano wa matumizi ya majukwaa ya kidijitali na elimu mtandaoni. Majukwaa haya huruhusu wanafunzi kusoma, kufanya majaribio, kutazama video, na kushirikiana na walimu mahali popote duniani bila kuwa darasani. Faida zake ni pamoja na uhuru wa kujifunza muda wowote, kupunguza gharama za usafiri na kupata taarifa kwa haraka.

Wanafunzi wakiwa kwenye darasa la kidijitali, wakitumia kompyuta mpakato, vitabu na vifaa vingine vya kuandika. Huu ni mfano bora wa elimu ya kisasa. Majukwaa kama haya huruhusu kujifunza mtandaoni, kupata masomo popote ulipo, kujadili na walimu au wanafunzi wengine, na kufanya mitihani au kujifanyia mazoezi kielektroniki.

Mazingira ya kujifunzia kwa ajili ya kidijitali una kompyuta, kikombe, daftari , na kalamu. Inamaanisha mtu anajifunza au kufundisha mtandaoni kupitia majukwaa ya kidijitali ambayo huwezesha mwanafunzi au walimu kusoma na kufundisha popote na muda wowote.

Watoto wakitumia vifaa vya kisasa kama miwani ya teknolojia. Hii inaonyesha mabadiliko ya elimu kuelekea matumizi ya mifumo ya majukwaa ya kidijitali. Hii hutoa maudhui na zana kwa wanafunzi na walimu.

Mwanafunzi anajifunza kutumia kompyuta akitazama mwalimu kwenye skrini. Majukwaa ya kidijitali yanasaidia wanafunzi kupata elimu kwa njia ya mtandao au ana kwa ana. Hii inarahisisha upatikanaji wa elimu hasa kwa wale walio mbali au wenye maitaji maalum.

Msichana anatumia kompyuta akiwa nje, ishara ya matumizi ya majukwaa ya kidijitali kusoma. Majukwaa haya huwawezesha wanafunzi nchini kusoma popote walipo kwa kutumia simu au kompyuta bila kuwa darasani.

Mafunzo ya kidigitali na majukua yanayo rahisisha kujifunza kwa njia mbali mbali kama vili unajifunza kwa kazi yako mwenyewe, unajifunza moja kwa moja na walimu kupitia mtandaoni. Kuchanganya kujifundisha mtandaoni na ana kwa ana.

Wanafunzi wanatumia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta kujifunza kupitia majukwaa ya kidijitali na ya mtandaoni. Wanafunzi wanapata masomo, mazoezi na mitihani moja kwa moja kupitia vifaa hivi. Jambo linalorahisisha upatikanaji wa elimu na kuongeza ufanisi wa kujifunza.

Mfano wa jukwaa la masomo ya kidijitali ambapo mwanafunzi anaweza kujifunza kupitia simu au kompyuta. Mifumo hii hurahisisha upatikanaji wa masomo, mawasiliano na walimu. Faida zake ni pamoja na kubadilika kwa muda wa masomo, kupata nyenzo nyingi za kujifunzia na kuongeza ufanisi wa elimu.

Mwanafunzi anatumia kompyuta kushiriki kwenye darasa la mtandaoni huu ni mfano wa majukwaa ya dijitali kwa masomo ,majukwaa ya kidijitali yanawezasha watu kujifunza au kufundisha kupitia mtandao kama vile odemi , ambapo unaweza kusoma kufanya mtihani na kushirikiana na wengine bila kuwa darasani.

Mwanafunzi anatumia kompyuta kujifunza. Matumizi ya majukwaa ya kidijitali husaidia wanafunzi kujifunza Kiswahili na masomo mengine kwa njia rahisi na ya kisasa hata nje ya darasa. Inawezesha wanafunzi kujifunza kwa kasi yao popote walipo na kutumia teknolojia kuongeza ufanisi wa elimu.

Mfumo wa masomo mtandaoni ambapo mwanafunzi anaweza kujifunza kwa njia ya video na masomo yaliyopangwa. Kuna orodha ya masomo upande wa kushoto na kila somo linaweza kufunguliwa na kujifunza hatua kwa hatua. Mfumo huu hurahisisha kujifunza kwa kujipangia muda, kupata maudhui ya video na kufuatiila maendeleo ya mwanafunzi.

Majukwaa ya kidijitali na ya kujifunzia mtandaoni yanaruhusu wanafunzi kupata masomo, vitabu na mazoezi, kupitia vifaa vya kielektroniki kama simu na kompyuta. Hiii imewezesha kuboresha masomo na kupata elimu wakati wote, pahali popote bila kuwa darasani.

Mwanafunzi anatumia kompyuta darasani ishara ya matumizi ya majukwaa ya dijitali katika elimu. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyo rahisisha upatikanaji wa elimu na kujifunza kwa njia ya mtandao au vifaa vya kidijitali.

Mtu akitumia kompyuta kwenye dawati akitazama video na kufanya kazi kwenye karatasi na simu pembeni. Huu ni mfano wa matumizi ya majukwaa ya dijitali ambapo wanafunzi hujifunza mtandaoni kupitia video na mbinu zingine. Majukwaa hayo hutoa nafasi ya kujifunza popote muda wowote na hutumia vifaa kama kompyuta, simu na ni muhimu wakati wa changamoto.

Vifaa vya kujifunzia kidigitari. Kompyuta, simu, daftari, kalamu na kikombe cha kahawa. Huu ni mfano wa mazingira ya majukwaa ya kidigitari ambapo wanafunzi hujifunza mtandaoni kwa kutumia vifaa vya kisasa. Majukwaa ya kidigitari huruhusu upatikanaji wa elimu popote, urahisi wa kujifunza na ushirikiano wa kidigitari.

Mwanafuzi anatumia kompyuta na daftari ishara ya matumizi ya majukwaa ya kidijitali kwenye elimu ya kisasa. Majukwaa haya uruhusu kujifuza kwa njia ya mtandao kutumia video na mazoezi popote ulipo.

Majukwaa ya kidijitali, ambayo ni mfumo wa kujifunza kidijitali kupitia intaneti, kompyuta, au simu. Majukwaa haya yanasaidia wanafunzi kupata masomo, mitihani, na maudhui mengine bila kuwa darasani. Faidi ni kama kujifunza popote, saa yoyote, na kupata rasilimali nyingi mtandaoni.

Mtu anasoma kupitia komputa kwa kutumia jukwaa la kidijitali. Anaandika madokezo huku akimfuatilia mwalimu anayefundisha kwenye skrini. Majukwaa haya yamerahisisha masomo mtandaoni hapa nchini.

Mtu anatumia kifaa cha ukwelipepe kujifunza kupitia mtandao. Majukwaa ya kidijitali kama duolingo na udemi huruhusu watu kusoma masomo mbalimbali mtandaoni kutumia video, mazoezi na mijadala ili kujifunza kwa urahisi popote ulipo.

Mtu anatumia kompyuta kushiriki kwenye darasa la mtandaoni. Mfano wa masomo ya dijitali ambayo yanatumia majukwaa yanayowezesha watu kujifunza au kufundisha kupitia mtandao kama vile Udemi, ambapo unaweza kusoma, kufanya mtihani na kushirikiana na wengine bila kuwa darasani.

Mwanamke anatumia kompyuta mpakato au kompyuta ya mkononi ili kusoma kupitia jukwaa la dijitali. Limerahisisha masomo kupitia njia ya mtandaoni kwa kuwa mtu halazimishwi kuenda shuleni.

Matumizi ya majukwaa ya kidijitali kama vile Duolingo na Demi yamesaidia wanafunzi kujifunza kiswahili na masomo mengine kwa njia rahisi na ya kisasa hata nje ya darasa. Imewezesha wanafunzi kujifunza kwa kasi yao popote walipo na kutumia teknolojia kuongeza ufanisi wa elimu.

Wanafunzi wanatumia komputa kujifunza darasani ikimaanisha matumizi ya majukwaa ya kidijitali kama Duo lingo na Udemi yanasaidia wanafunzi kujifunza kiswahili na masomo mengine kwa njia rahisi na ya kisasa hata nje ya darasa.

Wanafunzi wawili na kompyuta, wanajifunza kupitia majukwaa ya kidijitali kama Duolingo na Udemi, ambayo huruhusu watu kusoma masomo mbalimbali mtandaoni, kutumia video, mazoezi, na mijadala, ili kujifunza kwa urahisi popote ulipo. Hii inafanya elimu ipatikane kwa urahisi na kwa njia ya kisasa zaidi.

Wanafunzi wapo darasani. Wanatumia majukwaa ya dijitali kupata elimu tofauti tofauti. Njia hii imefanya elimu kuwa rahisi na ya kisasa hata nje ya darasa. Inawezesha wanafunzi kujifunza kwa kasi yao popote walipo na kutumia teknolojia kuongeza ufanisi wa elimu.

Mwanafunzi anatumia kompyuta kujifunza. Matumizi ya majukwaa ya dijitali kama duolingo na udemi yanasaidia wanafunzi kujifunza kiswahili na masomo mengine kwa njia rahisi na ya kisasa hata nje ya darasa.

Kitabu cha kidijitali kwenye kompyuta inayowakilisha majukwaa ya kidijitali kama tuvuti zinazo wezesha watu kujifunza mtandaoni, kupata masomo, kufanya mazoezi na kushirikiana na walimu au wanafunzi wengine bila kuwa darasani.

Mwanafunzi anatumia kompyuta kujifunza darasani na maanisha matumizi ya majukwaa ya kidijitali kama Duolingo au udeni ,husaidia wanafunzi kujifunza Kiswahili na masomo mengine kwa njia rahisi na ya kisasa hata nje ya darasa.

Mtu anatumia kompyuta kupata elimu ya dijitali kupitia majukwaa ya mtandaoni yanayowezesha watu kusoma au kufundishwa kupitia kompyuta au simu. Unapata masomo, mazoezi na mawasiliano na walimu bila kuwa darasani.

Bweni ya shule, sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu, nchini. Mabweni husaidia wanafunzi wanaotoka mbali kupata sehemu salama ya kulala na kujisomea. Miundo mbinu ya elimu inajumuisha madarasa, mabweni, vyoo, maktaba, mahabara, sehemu za walimu, viwanja vya michezo na vifaa vya kidijitali kama kompyuta.

Vijana wakifanya mazoezi ya kunyanyua vyuma kwenye chumba cha mazoezi shuleni. Hii ni sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu, hasa upande wa michezo na afya. Shule nyingi nchini zinahitaji miundombinu bora kama madarasa, vyoo, mabweni, maktaba, maabara na sehemu za michezo ili kuwezeshe elimu kuwa sawa.

Kiti cha kisasa chenye sehemu ya kuegemea mgongo na meza ndogo ya kuandikia inayoweza kukunja upande mmoja. Kiti kama hiki hutumika kwenye madarasa au ukumbi za mihadhara, na ni sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu inayoongeza faraja na ufanisi kwa wanafunzi wakati wa masomo. Inaonesha jinsi vifaa vya kisasa vinavyoboresha mazingira ya kujifunzia.

Maktaba ya kuhamahama ambapo vitabu vimepangwa kwenye rafu ndani ya gari ambapo watu wanazisoma humo humo. Hii ni mfano wa miundombinu bunifu inayoboresha elimu kwa kuwafikia wanafunzi na jamii wasio na maktaba hasa eneo la mashambani na mitaani. Maktaba kama hizi huongeza upatikanaji wa vitabu na maarifa na kuchangia kukuza utamaduni wa usomaji hata kwa wanafunzi wasio na miundombinu bora shuleni.

Wakijifunza kuongele kwenye mbwawa la kuongelea chini ya uangalizi .Hii ni mfano mzuri wa miundo mbinu na vifaa vya elimu ninvyo boresha ufunzanji nchini. Vufaa kama mabwawa ya kuongelea viwanja ya michezo maambara maaktaba na madarasa bora ni sehemu muhimu ya miundo mbinu shuleni,

Wanafunzi wengi na mwalimu ndani ya jengo la michezo au ukumbi likiwa mfano wa miundo mbinu ya elimu kama vile madarasa, mabweni , kumbi za mikutano na vifaa vya michezo. Miundombinu bora linaongeza ubora wa elimu na usalama wa wanafunzi kama inavyosisitizwa kwenye sera ya nchi.

Sehemu ya bweni au chumba cha malazi kwa wanafunzi chenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa vizuri. Chumba ni safi chenye mwanga wa kutosha na linaonyesha mazingira salama ya kulala kwa mwanafunzi wa bweni kwani mahitaji kama bweni bora ni muhimu kwa wanafunzi wanaolala shuleni kuhakikisha utulivu, usalama na mazingira rafiki ya kusoma.

Bweni la wanafunzi likiwa na vitanda vya ghorofa na godoro juu yake. Miundombinu kama hii ni muhimu kwa elimu kwani inahakikisha wanafunzi wanapata huduma bora za malazi na maeneo safi ya kujifunzia.

Maabara ya kisayansi yenye vifaa mbalimbali vya majaribio kama darubini, vijaruba na mitungi ya kupimia ambavyo hutumika katika masomo ya sayansi. Mazingira ya elimu miundombinu bora kama maabara, madarasa na majengo ya kisasa husaidia wanafunzi kujifunza vizuri zaidi.

Chumba cha malazi ya wanafunzi kilicho na vitanda ambacho ni sehemu muhimu ya miundombinu hasa kwa shule za bweni au vyuo kwani husaidia wanafunzi kupumzika na kuwa na mazingira ya kujisomea kwa utulivu.

Jengo la shule lenye gorofa. Vyumba vingi vya madarasa na baraza za kutosha. Huu ni mfano wa miundombinu bora ya elimu, madarasa yenye nafasi, usafi na usalama kulingana na malengo ya kuimarisha mazingira ya kujifunza. Majengo mazuri ya shule huwezesha watoto kusoma vizuri bila kusumbuliwa wa hali ya hewa, kelele au msongamano.

Wanafunzi wakiwa maktaba ya shule wakisoma vitabu na kufanya kazi za darasani. Hii ni ishara ya uwepo wa miundo mbinu mzuri kama maktaba yenye itabu vingi, dawati na nafasi ya kutosha kwa wanafunzi kujisomea kwa utulivu.

Chumba cha malazi ya wanafunzi kilicho na vitanda, ambacho ni sehemu muhimu ya miundo mbinu hasa kwa shule za bweni au vyuo. Bweni huwasaidia wanafunzi kupumzika na kuwa na mazingira ya kujisomea kwa utulivu. Inaonyesha kuwa miundo mbinu ya elimu haipaswi kuwa tu na madarasa, hata maeneo ya michezo na malazi ni sehemu muhimu ya maendeleo ya wanafunzi.

Wanafunzi wakicheza kwenye uwanja wa mpira wa kikapu uliyo karibu na majengo ya shule ukionyesha miundombinu safi na mazingira bora ya kujifunzia na kushiriki michezo. Miundo mbinu bora ya shule kama viwanja vya michezo, madarasa na huduma za usafi huchangia sana katika afya, usalama na utendaji bora wa wanafunzi.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara wenye viti vingi vya kisasa. Ukumbi huu hutumika kwa kufundishia wanafunzi wengi kwa wakati mmoja, mikutano au semina, na ni mfano wa miundo mbinu inayoboreshwa ili kukuza elimu bora. Miundo kama hii ina umuhimu kama usalama, mazingira bora ya kusomea, afya ya wanafunzi, na ufanisi wa mafundisho.

Miundo mbinu, na mazingira ya taasisi ya elimu nchini. Kuna njia pana iliyozungukwa na maua na vichaka vilivyopangwa vizuri ikielekea kwenye jengo kuu linaloonekana mbele ambalo inaonekana kama ofisi ya utawala au jengo la darasa kuu. Mazingira ni safi, yamepangwa vizuri na kuna nafasi ya kutosha kwa wanafunzi, walimu au wageni.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara ulio na viti vingi vilivyopangwa vizuri kwa madarasa makubwa. Huu ni mfano wa miundombinu ya taasisi za elimu kama vyuo vikuu, unaowezesha wanafunzi wengi kujifunza kwa pamoja na kurahisisha utoaji wa elimu kwa kiwango kikubwa.

Chumba cha bweni. Kuna kitanda kimoja kilichofunikwa shuka ya kijani, neti ya mbu imening'inia juu, kabati la nguo na sehemu ya dirisha. Chumba kinaonekana nadhifu na kimetengenezwa kwa ajili ya mwanafunzi mmoja. Inaonyesha mazingira mazuri na miundo mbinu bora ya taasisi ya elimu.

Vyumba vya kulala au bweni vyenye vitanda vingi vyenye makanda ya blanketi vinavyo tumika kuhifadi wanafunzi wa shule au vyuo, inatihirisha umuhimu wa miundobinu bora katika elimu mjini kama mazingira salama ya kuishi wanafunzi ulinzi wa vituo vya elimu kwa ukuta na mipaka.

Chumba kikubwa cha wanafunzi cha mafunzo ya kompyuta chenye kompyuta nyingi zilizopangwa vizuri. Hii ni miundombinu muhimu kwa elimu ya kisasa na maendeleo ya ujuzi ya wanafunzi kupata elimu mahali popote pahali popote kwa urahisi na kujifunza kwa ukasi wa polepole.

Chumba kimoja chenye kitanda kimoja kilichofunikwa shuka ya buluu yenye vichorochoro. Meza ya kusomea na kiti cha plastiki. Hii ni mfano wa miundo mbinu rahisi inayopatikana kwenye mabweni au hosteli nyingi za wanafunzi, hasa vyuo na shule za sekondari. Mazingira kama haya ni muhimu kwa kutoa sehemu salama na utulivu kwa wanafunzi kulala na kusomea.

Wanafunzi wamevalia sare tofauti wakicheza mpira kwenye uwanja safi. Huu ni mfano wa miundo mbinu bora ya shule inaochangia afya, usalama na ustawi wa kitaaluma kwa wanafunzi.

Jengo la kisasa lenye korodi pana, mwangaza mzuri na nafasi ya kutosha mfano mzuri wa miundobinu bora ya elimu, ambayo kama darasa ya maktaba na maeneo salama ya nje ni muhimu kwa mazingira bora ya kujifunzia.

Darasa lenye madawati na viti vya kisasa likiwa na mwangaza wa kutosha kupitia madirisha makubwa. Miundombinu kama hii usaidia kuboresha mazingira ya kujifuzia na kuhakikisha wanafuzi wanapata elimu bora wakiwa sawa ili kujiendeleza kwa maisha.

Darasa la kompyuta lenye vifaa vya kisasa mfano wa vyombo vya masomo bora zinazowezesha wanafunzi kupata ujuzi wa tehama. Miundo mbinu kama barabara, madarasa za kisasa na vifaa vya tehama ni muhimu kwa kuboresha elimu nchini.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara wenye viti vingi unaofaa kwa mikutano mikubwa mihadhara na matukio ya elimu. Miundombinu ya elimu inajumuisha madarasa, kumbi za miahadhara, maabara na maeneo ya vitendo kama vile maduka au maduka za rejareja za mafunzo.

Chumba chenye kitanda na kabati ambacho kinaweza kutumika kama bweni au sehemu ya malazi kwa wanafunzi au watu wengine. Miundo mbinu kama hii vifaa vya umeme, malazi na samani ni muhimu kwa kuboresha mazingira ya kujifunzia na ustawi wa wanafunzi.

Darasa la kawaida lenye madawati na ubao likiwa na mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutosha kwa wanafunzi. Hii ni mfano wa miundombinu ya shule inayotumika kwa ufundishaji na kujifunza. Miundombinu ya elimu inajumuisha majengo ya madarasa, ofisi, maduka ya vifaa na maeneo ya kujifunzia ili kuwezesha mazingira bora ya elimu.

Mwalimu na wanafunzi wakitumia miundo mbinu ya elimu kama madarasa na vifaa vya kujifunzia. Wanafunzi wako kwenye mazingira yaliyoboreshwa kama madarasa safi, meza, viti na vifaa vingine muhimu vinavyosaidia kujifunza vizuri na walimu kufundisha kwa ufanisi.

Chumba cha bweni chenye vitanda viwili na neti za mbu. Mfano wa vyombo vya masomo vinavyotoa makazi salama kwa wanafunzi. Miundo mbinu kama barabara na mabweni bora huchangia mazingira mazuri ya kujifunzia na kuishi shuleni.

Bweni la wanafunzi ambalo ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu kwa shule za bweni hapa nchini ,miundo mbinu kama mabweni ,madarasa na vyoo ni muhimu ili kutoa mazingira bora ya kujifunza na kuishi kwa wanafunzi.

Daresa lenye madawati na viti vingi ambayo ni sehemu muhimi ya miundo mbingu ya elimu. Miundo mbingu ya elimu inahusisha majengo ya madarasa, madawati, viti, mabweni, vyoo na vifaa vingine vinavyosaidia wanafunzi kujifunza vizuri .Bila miundo mbingu bora mazingira ya kujifunza huwa ngumu na kiwango cha elimu hushuka.

Chumba cha bweni chenye vifaa kama friji, meza ya kusomea na kabati, vinavyosaidia wanafunzi kuwa na mazingira bora ya kujifunzia na kuishi. Hivi vyote ni sehemu ya miundo mbinu na vifaa vya elimu vinavyoboresha uzoefu wa wanafunzi shuleni.

Bweni au chumba cha kulala chenye kitanda, meza, kiti na feni ambavyo ni sehemu ya miundombinu ya shule au hoteli. Ni mfano wa chumba cha kulala na cha kupumzika cha kibinafsi.

Ubao, madawati na viti vingi, ambayo ni sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu, zimepangwa vizuri na kwa utaratibu. Hii inahusisha majengo ya darasa, madawati, viti, mabweni, vyoo, na vifaa vingine vinavyosaidia wanafunzi kujifunza vizuri. Bila miundombinu bora, mazingira ya kujifunza huwa magumu na kiwango cha elimu hushuka.

Viti vilivyopangwa na kurembeshwa vizuri kuonyesha ukumbi mkubwa wa kisasa. Unaotumika kwa mikutano au matukio ya kielimu kama maafali au waacha pia inawezakua ni mkutano wa harusi au dini.

Basi la shule ni mojawapo ya miundo mbinu muhimu za elimu maktaba hutoa vitabu na maarifa ,basi la shule ni muhimu sana kwa shule kwa sababu linawasaidia wanafunzi kusafiri kwa urahisi na usalama kutoka nyumbani hadi shuleni na kurudi hii inawafanya wasichelewe darasani na kupunguza hatari za ajali barabarani.

Viti vilivyopangwa vizuri kwa utaratibu kwenye ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa la kisasa, ambalo ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu. Miundo mbinu ya elimu inahusisha majengo kama madarasa, maabara, mabweni, ofisi za walimu na vifaa vya kisasa vinavyotumiwa kufundishia au kujifunzia.

Mashindano ya kuogelea ambapo washindani wanajiandaa kuruka kuanzia mbio za kuogelea. Kuogelea ni mchezo unaofuata kanuni maalum kama vile kusubiri amri kabla ya kuanzia na kutumia mitindo tofauti.

Watu wapo kwenye darasa au maktaba ambapo wanafunzi na walimu wanakutana kwa ajili ya kujifunza. Vifaa na miundombinu kama hivi ni muhimu kwa elimu bora na mazingira mazuri ya kujifunza.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya orofa ambavyo ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu. Miundo mbinu kama hii huwasaidia wanafunzi kupata mahali pa kulala salama na kustarehe shuleni. Midhana mingine ya miundo mbinu ni kama maktaaba, darasa, basi la shule au zingine.

Bweni lililo na kitanda cha ghorofa likiwa safi na limepangwa vizuri kwa wanafunzi kulala na kusoma. Mabweni kama haya hutoa malazi salama na mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi. Miundombinu bora kama hii husaidia wanafunzi kukuwa na utulivu na kuzingatia masomo yao.

Bodi ya ukumbi au chumba cha mikutano, chenye meza na viti, kinachoweza kutumika kwa majidiliano au masomo ya vikundi. Miundo mbinu kama hii ni muhimu sana katika elimu, kwa sababu inahakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi sawa ya kujifunza na kushiriki kikamilifu. Pia, kuna rununu.

Wanafunzi wakiwa kwenye shughuli ya kitamaduni shuleni wakiwa wamevalia mavazi ya kienyeji, jambo linaloonyesha umuhimu wa shughuli za ziada katika elimu ya sekondari nchini. Ambayo hujumuisha masomo ya msingi kama vile kiswahili, kiingereza na hisabati, na husizitiza maendeleo ya vipaji na utamaduni wa wanafunzi kupitia matamasha na mashindano mbali mbali.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama kwa mstari . Wamevalia sare rasmi huenda ni kikundi cha wasichana wa skauti au klabu maalum. Jambo linaloonyesha juhudi la ziada zinazopatikana katika elimu ya sekondari.

Wanafunzi wawili jukwaani wakiwa kwenye maonesho au tamasha la shule. Hii ni sehemu ya shughuli za ziada katika elimu ya sekondari kama uigizaji na maonesho ya vipaji. Elimu ya sekondari inahusisha masomo ya darasani pamoja na shughuli za ziada zinazosaidia kukuza vipaji, ujasiri, na uelewa wa kijamii.

Wanafunzi wa shule ya upili, wakiwa wamevaa sare, wakikaa na kusimama kwenye uwanja wa shule. Hii inaonyesha maisha ya kawaida ya wanafunzi wa sekondari, matukio ya nje ya darasani, uvaaji wa sare, na kujifuza kwa pamoja. Elimu ya sekondari nchini, ni hatua muhimu baada ya msingi, ikijumuisha masomo ya lazima na shughuli za ziada kama michezo na vilabu.

Mzazi amempeleka mwanawe katika sekondari, elimu ya sekondari ni hatua ya elimu inayofuata shule ya msingi na hutayarisha wanafunzi kwa elimu ya juu au kazi, kawaida kufundisha masomo kama hesabu ,sayansi, lugha na masomo ya jamii lengo lake ni kuwapa wanafunzi ujuzi na maarifa muhimu kwa maisha ya baadaye na kazi.

Mwalimu na wanafunzi wamepigwa picha siku ya utamanduni katika shule ya sekondari. Elimu ya sekondari ni hatua ya pili ya elimu rasmi baada ya msingi ambapo wanafunzi hujifunza masomo mbalimbali na hushiriki shungli kama hizi za kitamanduni ili kukuza uelewa na stadi za kijamii na kitaaluma.

Mwalimu na wanafunzi wapo kwenye maabara. Wanafunzi wanafanya jaribio ya sayansi. Elimu ya sekondari ni ngazi muhimu inayowaandaa vijana kupata maarifa, ujuzi, na stadi za maisha, ili waweze kufanikiwa baadae. Pia elimu hii inasaidia kukuza fursa, na ajira, na maendeleo ya jamii.

Wanafunzi wanafanya kazi pamoja kwa shughuli ya masomo ya vitendo au klabu shuleni. Elimu ya sekondari ni hatua ya pili ya elimu rasmi baada ya msingi, ambapo vijana hujifunza masomo ya kitaaluma na stadi za maisha ili kujitayarisha kwa elimu ya juu au kazi.

Wanafunzi wa sekondari wako shuleni. Nyuma yao kuna jengo kubwa ambalo ni madarasa. Wanafunzi hawa wanaonekana wakishiriki shughuli mbalimbali kama vile kupanda miti na kijufunza darasani. Elimu ya sekondari ni muhimu kwani inawasaidia vijana kupata maarifa na ujuzi wa kuandaa kwa maisha ya baadaye.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume ako kwenye maktaba anasoma kitabu jambo ambalo ni sehemu muhimu ya elimu ya sekondari. Elimu ya sekondari humsaidia mwanafunzi kupata maarifa zaidi, kukuza uchuzi wa kusoma na kuelewa na kumandaa kwa maisha ya baadaye au elimu ya juu.

Mtoto akishirikiana na mwalimu katika mazingira ya darasani. Wakitumia vifaa vya kuchezea na kujifumbia maalum. Hii ni mfano wa elimu na malezi kwa watoto wenye mahitaji maalum. Elimu ya mahitaji maalum inahusisha kusaidia watoto wenye ulemavu wa kimwili, kiakili, hisia, au afya ya akili, kupata haki yao ya kusoma kama wengine.

Mwanafunzi darasani ameweka mkono juu kuomba kujibu swali au kuuliza. Madawati yana vifaa vya kuchorea na vitabu, ishara ya mazingira shirikishi na mbinu za ufundishaji wa mahitaji maalum ambapo kila mtoto anashiriki kwa njia yake. Elimu ya mahitaji maalum inasisitiza ushirikiano, ujasiri na kuzingatia mahitaji ya kila mtoto darasani.

Watu wawili ndani ya washi ya useremala, mmoja akishikilia mashine ya kuchomelea mbao na mwingine akisaidia kushikilia nyumba ya ndege inayotengenezwa kwa mbao. Wanaonekana kushirikiana kwa ukaribu, jambo ambalo ni muhimu katika elimu maalum ili kuwasaidia wanafunzi kujifunza stadi za mikono kwa vitendo. Hii inaonyesha namna ya kufundisha kwa vitendo na kutoa msaada wa karibu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Watoto wawili wakicheza ala za muziki kama gitaa, wakiwa pamoja darasani. Ni mfano wa elimu maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ambapo wanafundishwa kwa kutumia njia za ubunifu kama muziki ili kuwasaidia kujifunza, kujiamini na kuhamasika. Elimu ya mahitaji maalum hutumia mbinu mbalimbali kama hizi ili kufanikisha ujifunzaji bora kwa kila mtoto kulingana na uhitaji wake.

Mtoto akicheza na kuchangamana kwa kutumia vifaa vya ujenzi wa umbo, akisaidiwa na mtu mzima aikisi elimu yenye kutoa nafasi kwa kila mtoto kushiriki na kujifunza kulingana na uwezo na changamoto zake. Elimu ya wenye uhitaji maalum inahakikisha kila mtoto anapata nafasi sawa ya kusoma, kusaidiwa na kujivunia vipaji vyake.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani mbele ya ubao, wakiendelea na somo la alfabeti na maneno kwa kutumia njia mbalimbali za kufundisha. Hii ni mfano wa elimu maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ambapo mwalimu anatumia mbinu zinazomsaidia kila mwanafunzi kujifunza kulingana na uwezo wake; ikiwemo kutumia maandishi makubwa, rangi tofauti, na kufundisha ana kwa ana.

Watu wawili wakiwa kwenye mazungumzo mmoja akitumia lugha ya alama inadhihirisha jinsi kufundisha na kutoa huduma kwa watu wenye ulemavu wa kusikia unavyowezekana kwa kutumia njia mbadala ya mawasiliano. Elimu ya mahitaji maalum husaidia kila mwanafunzi kupata ujuzi na maarifa kulingana na uwezo wake na aina ya msaada anaohitaji.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa anasoma kitabu, akiwa nje kwenye mazingira ya kijani. Huu ni mfano elimu inayojumuisha watoto wenye mahitaji maalum ambapo mazingira na vifaa vinatengenezwa ili kila mtoto apate haki ya kujifunza bila vikwazo.

Mzazi au mlezi akimsaidia kijana kupata ujuzi wa kusoma na kuandika. Mfano wa msaada maalum kwa elimu yenye uhitaji maalum. elimu ya mahitaji maalum humlenga mtoto mwenye changamoto za kimwili, akili, hisia au matatizo ya kujifunza, iliapatae masomo na huduma stahiki.

Wanafunzi wakisaidiwa na mwalimu kwenye kompyuta. Hapa kuna mfano wa elimu jumuisha ambapo wanafunzi wenye mahitaji maalum hupata msaada binafsi au teknolojia ya kusaidia kujifunza vizuri zaidi. Katika elimu ya mahitaji maalum, kila mwanafunzi anapewa usaidizi kulingana na mahitaji yake iwe ni kimwili, kiakili au kijamii, ili waweze kufaulu na kuwa na furaha shuleni na baadaye katika jamii.

Mtoto ameketi akiwa ameshikilia karatasi ambayo imeandikwa herufi. Mtoto anaonekana anajifunza kutambua na kutanka herufi, jambo ambalo ni muhimu sana kwa watoto wenye mahitaji maalum. Shughuli hii ya kutazana na kuona herufi husaidia kukuza uekewa wa alfabeti na ujuzi wa wake wa kusoma na kuandika.

Mtu mwenye miwani mweusi akisoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu ishara kuwa ana ulemavu wa kuona. Inaonyesha umuhimu wa elimu maalum ambapo wanafunzi wenye mahitaji maalum kama ulemavu wa kuona wanahitaji vifaa maalum na mbinu tofauti za kujifunzia kama vile maandishi ya nukta nundu.

Msichana akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu anatumia komputa na yuko darasani pamoja na wanafunzi wengine. Hii ni mfano wa ushirikishwaji katika elimu ambapo wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapewa nafasi sawa ya kujifunza na wenzao. Inasizitiza umuhimu wa mazingira rafiki shuleni kwa wote.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa chini, wakisoma pamoja kitabu darasani. Karibu nao kuna kiti cha magurudumu, ishara kwamba mazingira hayo yanatoa msaada kwa watoto wenye mahitaji maalum. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu jumuisha na msaada maalum kwa wanafunzi wote.

Mwalimu akimsaidia mwanafunzi kutumia kifaa cha kidijitali darasani. Ishara ya elimu jumuishi ambapo wanafunzi wenye maitaji maalum hupata msaada maalum na teknolojia kusaidia kujifunza vizuri zaidi kulingana uwezo na maitaji yao. Elimu ya mahitaji maalum inalenga kutoa mazingira rafiki, msaada binafsi na vifaa maalum ili kila mwanafunzi apate fursa sawa ya kujifunza na kufanikiwa.

Mwalimu akimsaidia mwanafunzi kwenye kiti cha magurudumu kutumia kompyuta katika darasa lenye vifaa vingi vya kisasa. Hii inaashiria umuhimu wa miundombinu rafiki na msaada mahususi ili watoto wenye mahitaji maalum waweze kujifunza vizuri. Elimu ya mahitaji maalum ni mfumo maalum unaobadilishwa kulingana na ulemavu, changamoto au mahitaji ya kila mwanafunzi.

Mwalimu akimsaidia mtoto mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu, akiwa darasani. Huu ni mfano wa elimu maalum ambapo elimu hiyo inalenga kutoa msaada na mbinu maalum ili kumuwezesha kila mtoto, bila kujali changamoto zake, kujifunza ama kufikia uwezo wake kamili.

Elimu ya mahitaji maalum ni mfumo wa kufundisha na kusaidia wanafunzi wenye ulemavu au changamoto za kujifunza ili wapate elimu bora na sawa na wenzao. Kuna mkazo mkubwa katika kukuza ustawi wa kijamii na kihisia ,ambapo wanafunzi wanasaidiwa si tu kitaaluma bali pia kujenga ujasiri ,kujitambua na kujiamini.

Mtoto mwenye mahitaji maalum akicheza na vipande vya plastiki vyenye rangi tofauti na maumbo mbalimbali mezani. Mtoto anaonekana mwenye furaha na anajifunza kupitia michezo, jambo ambalo ni muhimu katika elimu maalum. Elimu ya mahitaji maalum huwasaidia watoto kama huyu kupata ujuzi, kujiamini na kushirikiana na wengine kupitia mbinu maalum na vifaa vinavyofaa.

Watoto wanne, wakiwa wamesimama, wakiwa wamevaa fulana nyeupe, zilizopakwa rangi mbalimbali, na mikono yao, pia imepakwa rangi tofauti. Wanaonekana kufurahia shughuli ya kuchora, au kucheza na rangi, jambo ambalo ni sehemu ya mbinu shirikishi, na za ubunifu, zinazotumiwa katika elimu ya mahitaji maalum, ili kuwezesha watoto kujifunza, kwa njia rahisi, na ya kufurahisha.

Watoto wapo darasani kwenye mazingira rafiki na yanayowaruhusu kufanya shughuli mbalimbali, mfano mtoto mmoja anapiga gitaa. Hii ni ishara ya ujumuishaji wa mazingira shirikishi wakitumia muziki, michezo zinazosaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum kujifunza kulingana na uwezo wao na kupunguza mkazo wa kitabuni.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekumbatiana na wote wanatabasamu, wanaonekana kuwa na furaha na upendo na mazingira yanayoonyesha ni sehemu ya darasa au kituo cha elimu maalum, hii inaonyesha uhusiano mzuri na msaada muhimu kwa watoto wenye mahitaji maalum ili wajiskie kupendwa na kudhaminiwa.

Watu wawili wameketi kwenye viti maalum wakisaidiana na vifaa maalum vya kujifunzia, kama vile mashine ya braille na vifaa vya usaidizi wa kusikia. Hii inaendana na mada ya elimu maalum kwa sababu inaonyesha juhudi za kutoa mazingira wezeshi na vifaa maalum kwa watoto wenye ulemavu ili waweze kupata elimu bora sawa na wenzao.

Mtoto aliyevaa kifaa cha kusaidia kusikia akiwa darasani mbele ya mwalimu . Hii inaonyesha elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, hasa wale wenye ulemavu wa kusikia. Kifaa hiki kimemsaidia mtoto ashiriki vizuri darasani na apate haki sawa ya elimu kama wanafunzi wengine.

Ni watoto wa rika tofauti wakicheza na kujifunza pamoja darasani . Mfano wa elimu jumuishi ambapo watoto wenye mahitaji maalum na wenzao wote wanasoma pamoja. Elimu ya mahitaji maalum inahusisha kusaidia watoto wenye changamoto za kimwili, kiakili, mawasiliano au kiakili kupata elimu bora na mazingira salama wakitumia mbinu maalum na walimu waliopata mafunzo maalum.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalumu akiwa ameketi mezani, akitumia kompyuta mpakato kwa msaada wa mtu mwingine aliyesimama pembeni yake. Mwanafunzi huyu amevaa vichwa vya kusikiliza na anaonekana kujifunza moja kwa moja kwa kutumia jukwaa la kidijitali au mtandaoni. Inaonyesha jinsi teknolojia ya kisasa inavyosaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum kupata elimu kwa urahisi, msaada wa karibu na kulingana na uwezo wao.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wameketi pamoja wakizungumza ana kwa ana. Mtoto anaonekana akitumia mikono kueleza jambo, ikiashiria matumizi ya lugha ya ishara au mbinu maalumu za mawasiliano kwa watoto wenye mahitaji maalum. Inaonyesha umuhimu wa elimu maalum, ambapo watoto wenye changamoto za mawasiliano au ulemavu wanapata msaada na mbinu tofauti.

Mtoto amevaa kifaa maalumu cha kusaidia kusikia kwenye sikio lake akiwa darasani. Hii inaashiria elimu ya mahitaji maalum. Wapo watoto wenye changamoto ya kusikia wanapewa vifaa na msaada waweze kuelewa masomo kama wengine. Mazingira kama haya yanawezesha ushirikishwaji wa watoto wote shuleni.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi ana kwa ana darasani akimwelekeza kwenye kitabu. Elimu maalum inahitaji mbinu tofauti kama hizi ili kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum kujifunza vizuri zaidi na kuwa sawa kielimu na wengine

Elimu maalum, ni ambapo watoto au watu wenye mahitaji maalum, wanapewa msaada wa kujifunza, kulingana na uwezo wao. Elimu hii, inahusisha mbinu na vifaa maalum, kama lugha ya alama, vitengo maalum, na walimu wenye ujuzi wa kuwasaidia watoto wenye ulemavu au changamoto za kujifunza.

Mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu akihuduria darasa, jambo linaloasheria elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum. Elimu hii inalenga kuwasaidia watoto wenye ulimavu au changamoto mbali mbali kupata maarifa na stadi kwa njia zinazo wavaa.

Mwanafunzi anafanya kazi kwenye kompyuta ambayo inasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum ambayo kisha wanafunzi wote wakiwemo wenye ulemavu wanapata elimu bora kwa kutumia mbinu na vifaa vinavyofaa.

Mtoto anacheza na vifaa vya elimu maalum vinavyosaidia watoto yenye mahitaji maalum kujifunza kupitia michezo na mazoezi ya mikono. Vifaa hivi ni muhimu kwa masomo maalum kwani vinaboresha kuelewa umakini na ustadi wa mwili kwa watoto.

Elimu kwa wenye mahitaji maalum ni mfumo unaolenga kuwasaidia watoto wenye ulemavu au changamoto za kujifunza wapate elimu bora na inayowafaa. Serikali imeanzisha shule maalum, vitengo maalum ndani ya shule ya kawaida na pia elimu jumuisha ambapo watoto wote husoma pamoja. Kuna pia vituo vya kutambua changamoto mapema.

Wanafunzi wenye ulemavu wapo darasani kujifunza mambo yanayoendana na elimu maalum. Elimu hii uhakikisha watoto wote wakiwemo wenye ulemavu au changamoto na kujifunza, wanapata msaada maalum na fursa sawa ya kujifunza kama wengine. Hii inasaidia kukuza ushirikiano, uelewa na studi muhimu za maisha kwa wote.

Mazingira ya darasani au kikao cha kujifunza ambapo mwanafunzi na mwalimu wanashirikiana kwa karibu na kutumia vifaa kama kompyuta na daftari. Masomo maalum inahusisha mbinu maalum na vifaa kusaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum, ulemavu wa kusikia, kuona, kujifunza au changamoto za tabia ili waweze kupata elimu bora.

Mwanafunzi mwenye ulemavu anayepaswa kupata elimu maalumu na msaada wa kujifunza kulingana na uwezo wake. Elimu maalumu inalenga kuwasaidia watoto wenye ulemavu wa kimwili, kiakili au matatizo ya kujifunza ili waweze kupata elimu bora kama wengine. Walimu hutumia mbinu maalumu na vifaa maalum kuwasaidia wanafunzi hawa kufikia malengo yao.

Mwalimu na watoto wakishiriki darasani kwenye shughuli za kujifunza kwa vitendo wakifanya mazoezi ya mikono. Hii ni mfano wa elimu maalumu ambapo walimu hutumia mbinu shirikishi na zenye kuzingatia mahitaji tofauti ya kila mtoto. Elimu hii husaidia watoto wenye changamoto mbalimbali kupata ujuzi, kujiamini na kushiriki kikamilifu darasani.

Mtoto anasaidiwa na mtaalamu labda amevaa vifaa maalum ya kusaidia na mawasiliano au kujifunza hii ni sehemu muhimu kwa masomo maalum ambapo wanafunzi hupata msaada wa moja kwa moja ilikuboresha kuelewa na ustadi wao.

Mtoto anasaidiwa kusoma maandishi yanayokta nundu ambaye ni muhimu sana kwa elimu ya watoto wenye ulemavu wa kuona. Elimu maalum hutumia mbinu na vifaa maalum kama nukta nundu, vifaa vya kusikia na walimu wenye mafunzo maalum kusaidia watoto wenye changamoto mbalimbali.

Mkufunzi anamfunza mwanafunzi elimu ya mahitaji maalum kwa kutumia vyombo maalum. Elimu hiyo hutumika kwa wanafunzi walio na changamoto mbalimbali kama kuona au kusikia.

Mtoto mwenye ulemavu anapata elimu maalum. Elimu hii inahusisha mbinu na vifaa maalum kama lugha ya alama, vitengo maalum na walimu wenye ujuzi wa kuwasaidia watoto wenye ulemavu au changamoto za kujifunza. Lengo ni kuhakikisha kila mtu anapata haki ya elimu na anaweza kustawi kijamii na kitaaluma.

Watu wawili wanazungumza kwa njia ya ishara. Elimu maalum ni mfumo wa elimu unaowasaidia wanafunzi wenye ulemavu au changamoto za kujifunza kwa kuwapatia mbinu, vifaa na mazingira maalum ili waweze kupata elimu bora kama wengine.

Walimu wanawafunza watoto wenye mahitaji maalum, elimu hii huwasaidia watoto hao walio walemavu au na changamoto mbalimbali kupata haki sawa ya kujifunza kama wengine kwa kutumia mbinu na vifaa maalum ili wakue sawa na wengine katika jamii.

Mkufunzi anamfunza mwanafunzi kwenye kompyuta kupitia elimu maalum ambayo ni mfumo wa elimu unaowasaidia wanafunzi wenye ulemavu au changamoto za kujifunza kwa kuwapatia mbinu vifaa na mazingira maalum ili waweze kupata elimu bora kama wengine.

Wanafunzi wanajifunza pamoja masomo ya elimu maalum. Elimu hii inahakikisha watoto wote wakiwemo wenye ulemavu au changamoto za kujifunza wanapata msaada maalum na fursa sawa na kujifunza kama wengine. Hii inasaidia kukuza ushirikiano, uelewa na stadi muhimu za maisha kwa wote.

Wanafunzi wenye ulemavu wapo darasani. Wanasoma elimu maalum ambayo inatolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa kimwili, kusikia, kuona au changamoto za kujifunza. Ili kuwapa fursa sawa na wengine, kuwapa maarifa na ujusi muhimu maishani.

Mwalimu yupo na mwanafunzi aliyeketi kwenye mtulinga au kiti cha magurudumu. Anapewa elimu maalum ambayo hulenga kusaidia watoto wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa mwili au changamoto za kujifunza ili wapate haki sawa ya elimu na maendeleo.

Mkufunzi na wanafunzi, wapo katika darasa la masomo ya elimu maalum, ambapo watoto au watu wenye mahitaji maalum wanapewa msaada wa kujifunza kulingana na uwezo wao. Elimu hii inahusisha mbinu na vifaa maalum kama lugha ya alama, vitengo maalum na walimu wenye ujuzi wa kuwasaidia watoto wenye ulemavu au changamoto za kujifunza.

Mwalimu anatumia kitimwendo kuonyesha ana ulemavu. Anawafunza wanafunzi wanaoaminika kuwa na ulemavu pia. Elimu maalum ni elimu inayotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa kimwili kusikia, kuona au changamoto za kujifunza.

Mkufunzi na mwanafunzi katika somo la elimu maalum inayohusisha watoto au watu wenye mahitaji maalum wanapewa msaada wa kujifunza kulingana na uwezo wao. Elimu hii inahusisha mbinu na vifaa maalum kama lugha ya alama, vitengo maalum na walimu wenye ujuzi.

Wanafunzi wenye ulemavu wapo kwenye darasa wanapewa elimu maalum na mwalimu. Elimu hii inahakikisha watoto wote, wakiwemo wenye ulemavu au changamoto za kujifunza, wanapata msaada maalum na fursa sawa ya kujifunza kama wengine. Hii inasaidia kukuza ushirikiano, uelewa na stadi muhimu za maisha kwa wote.

Mwalimu anawafunza wanafunzi wenye ulemavu, masomo maalum. Elimu maalum ni elimu inayotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa kimwili kusikia, kuona au changamoto za kujifunza, ili kuwapa fursa sawa na wengine kupata maarifa na ujuzi muhimu maishani.

Watoto wenye ulemavu au changamoto mbalimbali wapo kwenye darasa ili kupata elimu maalum kwa mahitaji yao maalum. Kupata haki sawa ya kujifunza kama wengine kwa kutumia mbinu na vifaa maalum.

Watu wawili wanaozungumza kwa ishara, kuonyesha wana ulemavu. Elimu maalum ni elimu inayotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa kimwili, kusikia, kuona au changamoto za kujifunza ili kuwapa fursa sawa na wengine kupata maarifa na ujuzi muhimu maishani.

Mwalimu yupo darasani anafundisha wanafunzi na inaashiria elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum. Elimu maalum ni mfumo wa elimu unaolenga kuwasaidia watoto wenye ulemavu au changamoto mbalimbali ili wapate fursa sawa na kujifunza kama wengine.

Mwanafunzi mwenye ulemavu ako darasani anatumia kiti mwendo na kompyuta kusoma, elimu maalum ni elimu inayotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa kimwili kuskia, kuona au changamoto za kujifunza ili kuwapa fursa sawa na wengine kupata maarifa na ujuzi muhimu maishani.

Mwanafunzi mwenye ulemavu anatumia kitimwendo. Ana kitabu cha kusoma elimu maalum inayotolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile ulemavu wa kimwili, kuskia, kuona au changamoto za kujifunza. Ili kuwapa fursa sawa na wengine kupata maarifa na ujuzi maishani.